Mama huyu anamweka mtoto wake kulala. Ametandaza chandarua kitandani ili kuepukana na magonjwa kama vile malaria. Mtoto huyu anaonekana ana usingizi na anainua mikono akimwambia lala salama.

Hapa ni hospitalini au kituo cha uuguzi. Kuna mtoto aliyeletwa kufanywa chanjo na pia kuangaliwa maendeleo yake ya kukua. Inaonekana muuguzi wauguzi wamevaa barakoa, wahudumu wamevaa barakoa na mtoto huyu ametulia kwenye bao.

Mandhari ya hospitali kwenye daktari wa meno na mtu huyu anaonekana kuwa anaugua kwenye meno yake. Daktari huyu anamuoshwa meno kwa kutumia kifaa fulani. Meno yake yanaonekana kuwa ikikaribia rangi ya nyeupe. Pia ulimi wake unaonekana kuwa rangi ya waridi.

Hapa panaonekana matara ya mafuriko mjini Nairobi. Wakaazi hawa walio ndani ya maji wanaonekana kuokoa, watu wao na mali yao ulio ndani ya nyumba.

Hiki ni kikundi cha maafisa wa dharura na maafa, waliokusanyika kusaidia watu walioathiriwa na ukame. Wamejikinga kichwani huku wakivaa vest za rangi ya kijani kibichi na mmoja rangi ya nyekundu. Kuna wanaume na wanawake waliojihami kuwasaidia.

Afisa hawa wakukabiliana na dharura na maafa wamesimama katikati ya maji. Huku kuna mafuriko yaliyofunika barabara na kuna mtu anaonekana amejificha juu ya mti. Wanajaribu kumsaidia kutoka kwenye mti kufika mahali pa usalama.

Hapa panaonekana kuna chakula pengine mahindi iliyowekwa kwenye gunia. Gunia hizi ni saba na kuna wamama yani wanawake kama saba waliosimama hapo ili kuweza kuchukua chakula cha kuwalisha familia yao.

Wakaazi hawa wa mjini wamedhoofika kutokana na mafuriko. Mafuriko haya yanaonekaana yamefika kwenye magoti ya wakaazi hawa. Wanangoja msaada wa serekali ili waeze kuokoa mali yao na watu wao.

Katika mandhari hii tunaona kwamba, eneo hili limeathiriwa na mafuriko. Afisa hawa wawili wa dharura na maafa wanamwokoa kijana yule kutoka kwa maji. Wanatumia kamba na mbao.

Afisa hawa wa dharura na maafa, wako katika eneo lililoharibiwa na maji na upepo. Wanajaribu kuondoa mawe ili waokoe watu wanaoweza kuwa chini ya mawe haya.

Mahindi hii imepangwa kwa njia ya ustadi, kwenye mistari laini. Mahindi hii ni ya rangi ya kijani kibichi na ardhi inaonekana yenye rutuba nzuri.

Kemikali hii aina ya antiseptic inatumika kuua bacteria ambayo iko juu mwilini ama iko ndani ya mwili wakati wa upasuaji antiseptic hii hutumika hospitalini na si nyumbani inafaa kuwekwa mbali na watoto ili wasiumie.

Hapa ni hospitalini na inaonekana kuwa nesi huyu anamsaidia mgonjwa huyu na matibabu ya haraka mgonjwa huyu anaonekana kuwa pengine amezirai na nesi huyu anajaribu kumfufua.

Mwanaume huyu anayeonekana kuwa na msongo wa mawazo anahitaji usaidizi wa daktari. Amejishikilia macho pengine akilia kutokana na ujumbe aliyopata simuni.

Hapa tunaona dawa ya chanjo. BCG inayotumika kuepukana na magonjwa. Dawa hili hupewa watoto wachanga waliozaliwa hospitalini kabla warudi nyumbani. Kila mama huhitajika kuhakikisha mtoto wake anatoka hospitalini akiwa amechanjwa.

Tembe hizi nyingi ya rangi ya kijani kibichi zinatumika na wateja kuongeza vitamin E kwenye miili yao. Hii husaidia kuongeza nguvu mwilini na hununuliwa kwenye duka ya dawa au kwa hospitalini.

Hii ni dawa ya watoto, aina ya paracetamol, inayosaidia mtoto wakati ana joto jingi mwilini. Dawa hii hupeanwa hospitalini au kwenye maduka ya dawa.

Mtoto huyu ameletwa hospitalini ili apewe chanjo. Pengine mtoto huyu anapewa chanjo akiwa mtoto mkubwa kwa sababu hakua amepewa akiwa mchanga. Daktari huyu anaonekana kuwa hajavaa glavu au vifaa vya kujikinga.

Mama huyu ameleta mtoto wake wa kike kupigwa chanjo huku hospitalini, pengine huyu mtoto ni wa miezi saba mhudumu huyo hospitalini amejifunga neti ili kujikinga na uchafu.

Mja huyu anaosha mikono kwenye sinki huku maji yakitiririka kutoka kwenye mfereji. Anaosha mikono kwa sabuni kisha atayakamua kwa maji safi. Tabia hii ya kuosha mikono husidia mtu kuepukana na magonjwa mbalimbali.

Hivi ni vitunguu vilivyopandwa kwa mistari kwenye shamba. Ardhi hii inaonekana kuwa na ukosefu wa maji. Kwa mbali tunaona vichaka na miti iliyopandwa.

Miti hii ni mirefu na yeanye majani mengi ya rangi ya kijani kibichi. Urefu wa miti hii unasaidia kuzuhia upepo ili isiporomoshe nyumba ya mabati na mimea.